Mwanamke anatabasamu akizitayarisha ndizi kutoka kwenye mikunga ya ndizi za kijani kibichi mbele yake. Nyingine zimerundikwa kwenye makreti ya maboksi chini huku mazingira ya nyuma yakiwa na migomba.

Ufuo wa bahari ni mazingira muhimu ambapo madau yanayotumika na wavuvi na watalii yameegezwa kando yake katika maeneo kavu miti ya minazi iliyo kando yake humea katika ufuoa wa bahari kulingana na mazingira haya.

Mrondo mkubwa wa tunda la ndizi mbichi, ambazo zilivunwa katika migomba kwa nyuma na mtu amesimama kando yake, labda mkulima wa ndizi.